Magari matano mapya, yameegeshwa katika sehemu moja. Yanaonekana kutokua na nambari za usajili.

Magari matano mapya, yameegeshwa katika sehemu tofautitofauti, yote yanaonekana kutokua na nambari za usajili.